Hii ni kompyuta mkononi iliyo wazi ikiwa na skrini inayoonyesha maneno online education na chini yake freedom and flexibility . Skrini ina mandhari yenye rangi za buluu, kijani na rangi ya matofali pamoja na penseli ndefu ya manjano. Kando kompyuta, upande wa kushoto, kuna kikombe cha rangi ya kijani kinachofanana na kikombe cha kahawia au chai. Mandhari ya nyuma ni hafifu na inaonekana kama mazingira ya ndani, labda duka la kahawa au ofisi.

Huyu ni kijana mmoja akiwa ameketi kwenye meza ndogo, katika eneo linaloonekana kama mkahawa au nafasi ya kazi ya pamoja. Amejikita kwenye kompyuta yake ndogo, nyuma yake kuna rafu ya mbao iliyojaa vitu mbalimbali kama vile vifungashio vya kahawa na vitabu, ikionyesha mazingira ya kisasa na ya kustarehesha.

Huyu ni mwanamke ameketi mbele ya kompyuta mezani. Amevaa miwani na fulana yenye rangi mbalimbali. Nyuma yake kuna ubao mweusi wenye maandishi na screen kubwa inayoonyesha mkutano wa video, labda kupitia zoom na picha za washiriki wengi. Meza yake ina vifaa vya ofisi, kama vile kalamu na kisanduku cha tissue .Inaonekana kama yuko katika mazingira ya ofisi au darasani, akishiriki au kufundisha somo la mbali.

Huyu ni mtu akikaa kwenye meza nyeupe aki andika kwenye daftari. Mbele yake kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na skrini yake inaonyesha mwanamke akifundisha au akitoa mada mbele ya ubao mweusi, inaonekana kama mtu huyo anashiriki katika darasa la mtandaoni au semina. Nyuma yake kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamekaa na kufanya kazi kwenye kompyuta zao katika mazingira ya ofisi au chumba cha kusomea chenye mwanga mwingi. Kuna pia mmea mdogo kwenye sufuria nyeusi kwenye meza.

Huyu ni msichana labda kijana au mtu mzima, akitazama skrini ya kompyuta mpakato. Anaonekana yuko kwenye mkutano wa video labda darasa ya mtandaoni au mkutano wa kazi, kwani kuna picha za watu wengine kadhaa kwenye skrini. Ameketi kwenye meza yenye kitambaa chenye michoro na mbele yake kuna daftari wazi, kalamu na simu ya mkononi. Nyuma yake kuna rafu yenye mimea ya mapambo. Hali hii inaashiria shughuli ya kujifunza au kufanya kazi kwa mbali.

Hii ni ramani ya dunia ikiwa na michoro ya watu kutoka maeneo mbalimbali ya dunia, waliounganishwa kupitia mitandao ya mawasiliano ya kidijitali. Kila mtu yuko ndani ya duara na kuna mistari inayowaunganisha, ikionyesha mwingiliano wa kijamii au kitaaluma kwa njia ya mtandao. Vifaa vya kidijitali kama kompyuta, simu, na tablet, vinaonekana chini ya picha. Ikionyesha kuwa mawasiliano haya yanafanyika kupitia teknolojia ya habari na mawasiliano.

Huyu ni msichana mchanga mwenye nywele ndefu zilizofungwa mkia na amevaa shati yenye rangi za mchanganyiko, akiwa ameketi kwenye dawati la mbao. Anaangalia skrini ya kompyuta iliyo mbele yake na anatabasamu, huku akishika penseli na daftari wazi. Kwenye dawati pia kuna kibodi, kipanya na kalamu. Hali inaashiria kuwa anajifunza au anafanya kazi ya shule au anashiriki katika shughuli mtandaoni.

Huyu ni mwanaume kijana akiwa amevaa shati ya rangi ya machungwa, na vipoa sauti masikioni, akijifunza kufanya kazi usiku. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo na anaandika kwenye daftari. Mwanga kutoka taa ya mezani na nyingine kwa nyumba unaangazia eneo hilo, kuashiria kwamba huenda ni jioni au usiku.

Huyu ni kijana wa kiume akiwa ameketi nje kwenye meza ya duara akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato, ndani kuna kitabu kilichofunguliwa na simu juu yake kuashiria kua anasoma au anafanya utafiti, mandhari inaonekana kua ya juu au mazingira ya shule.

Huyu ni mwanamke anayejifunza au kufanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato. Amevaa shati la rangi ya manjano na anaonekana akiwa makini huku, akiandika kwenye daftari na kuangalia skrini ya kompyuta. Mazingira yanaonyesha kuwa yupo ndani ya nyumba, labda jikoni au sebuleni. Hii ni picha inayowakilisha kujifunza au kufanya kazi mtandaoni.

Hili ni kundi la vijana walioketi mezani wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Baadhi yao wanaonekana wakijadili jambo huku wengine wakiendelea na kazi zao. Kwenye meza kuna chupa za maji na vifaa vya kazi. Mandhari inaashiria mazingira ya ofisi, kituo teknolojia au darasa la mafunzo ya kompyuta. Watu wanaonekana wakiwa makini na kushirikiana.

Huyu ni mwanaume anayefanya kazi kama mhudumu wa kahawa au mfanyakazi wa mkahawa. Amevaa aproni na kutoa kinywaji kwa mwanamke aliyeketi kwenye kaunta. Mwanamke huyu anaonekana akitumia kompyuta mpakato yake ndogo, na amevaa shati lenye maua. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali, na vifaa vya kutengenezea kahawa, vinaonekana kwenye kaunta. Kuna mazingira ya viwanda kidogo, na mabomba ya chuma juu, na pia kuna dirisha kubwa upande wa kulia, linaloleta mwanga wa asili.

Huyu ni mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa ni msichana. Amevaa sare ya shule yenye miraba na kofia ya buluu akitumia kompyuta mpakato. Yuko darasani na kuna watoto wengine kando yake pia wakitumia kompyuta mpakato. Mtoto huyu anaonekana amezingatia na kutazama skrini ya kompyuta. Mazingira yanaonyesha kuwa darasa la shule ikipendekeza kuwa watoto hawa wanajifunza au wanafanya kazi za shule wakitumia teknolojia.

Haya ni mazingira ya kujifunza kidijitali kompyuta ya mpakato na simu ya mkononi vinaonyesha ukurasa wa tofauti wa masomo ya mtandaoni wenye kichwa digital learning pembeni kuna daftari tupu, kalamu na vifaa vingine vya ofisini. Mazingira haya yanawakilisha mfumo wa kisasa wa kujifunza kupitia teknolojia unaojulilana kama e-learning au masomo ya mtandaoni na alama ya kitaboo inaonekana juu kulia inaonyesha kuwa ni tovuti ya masomo ya kidijitali.

Huyu ni mtaalamu wa afya; aliyevaa mavazi hospitali na stethoskopu shingoni akiwa anafanya kazi mezani. Anaangalia simu kwa mkono mmoja huku mkono mwingine uko kwenye karatasi au daftari na mbele yake kuna kompyuta mpakato. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika taaluma ya afya labda kwa kuangalia rekodi za wagonjwa na mawasiliano ya kidijitali. Mazingira ya ofisi ni safi na ya kitalaamu.

Huyu ni mwanamke aliyevaa miwani akiwa ameketi ofisi mbele ya kompyuta akiwa katika hali ya tafakari au kuzingatia jambo fulani. Mwangaza wa juu unaingia kupitia dirisha na mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na ya kitaalam. Hii ni picha inayoweza kuwakilisha kazi ya kiutawala, maamuzi ya biashara au uchaguzi wa taarifa.

Mtu aliyevaa shati ya buluu na ambaye amekaa mbele ya kompyuta mpakato ameshikilia balbu iliyowaka .Ndani ya balbu hiyo, ni cheti cha maafali na ambapo Kuna vifaa vingine kama vile kitabu, medali na kitabu cha maandishi.

Huyu ni msichana mdogo akiwa mbele ya kompyuta akifanya mawasiliano ya mtandaoni. Ana tabasamu usoni na anapunga mkono, ishara kwamba anasalimia au kuagana na mtu upande wa pili wa mawasiliano. Amevaa fulana ya rangi ya waridi na njano. Na mbele yake kuna daftari na kalamu mezani, ishara kuwa anashiriki katika shughuli ya kujifunza au kujibu maswali. Hii ni mfano wa mafunzo kwa njia ya mtandao au darasa la mtandaoni.

Hii, ni dhana ya ujifunzaji kwa njia mtandao. Kompyuta mpakato inaonekana ikiwa na maandishi makubwa ya E-learning , huku nyuma kukiwa na mchoro wa kichwa cha binadamu na ubongo, unaounganishwa na alama mbalimbali kama vile vitabu, taa ya wazo, alama ya mtandao, na mazungumzo, zikionyesha vipengele vya maarifa, na teknolojia. Mandhari inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kidijitali, katika kujifunza na kufundisha kwa njia ya mtandao.

Hawa ni watu wanne wakifanya kazi ya pamoja ofisini. Wamezunguka meza yenye karatasi, glasi za maji na kompyuta mpakato. Wote wanaonekana wakiwa makini huku mmoja akielekeza kidole kwenye skrini ya kompyuta mpakato kana kwamba anaelezea jambo muhimu. Hii ni taswira ya ushirikiano wa kikazi au mkutano wa kupanga kazi katika mazingira ya kisasa ya ofisi.

Watu wawili, wanafanya kazi pamoja kwenye kompyuta mpakato. Mtu mmoja anaonyesha kitu kwenye skrini kwa kidole, huku mwingine akitumia kibodi, wote wanaonekana kuwa makini, wakishirikiana kwenye kazi au majadiliano fulani. Mmoja wao amevaa mbangili ya kisasa, ambayo huenda ni ya kufuatilia afya, au mazoezi. Mandhari haya ni ya ofisi, au mazingira ya kazi.

Huyu ni mwanaume aliyevaa shati jeupe akiwa kwenye ofisi au chumba cha kazi cha nyumbani. Meza yake ina kompyuta kubwa mezani, karatasi, sanduku ya shashi, karatasi ya noti iliyobandikwa kwenye skrini na baji ya boksi huku akiwa ameshika kipande cha kitambaa au nguo. Ukutani kuna mchoro mkubwa wa kisasa au grafiti unaoonesha sura za watu kadhaa zenye mtindo wa kiubunifu huku maandishi ya fly rasta yakionekana juu.

Pichani ni somo la mtandaoni ambapo mwanafunzi anatazama video ya mwalimu kwenye kompyuta mpakato. Mwalimu huyo anaelezea somo hilo mbele ya ubao wenye maandishi ya hisabati. Mwanafunzi anashika daftari mkononi lenye maandishi hisabati huku akiandika kwenye daftari nyingine. Mezani kuna vifaa mbalimbali za kujifunzia kama vile kalamu, simu na karatasi za kumbukumbu.

Hii ni dhana ya ujifunzaji au kazi kwa njia ya kidijitali. Kuna vifaa vya kiteknologia kama kompyuta mpakato, simu na tablet vinavyotumika na watu wadogo walioko kwenye shughuli za masomo au kazi. Pia kuna vitabu, daftari, kalamu na gilasi ya kahawa ambayo huashiria mazingira ya kusomea au kufanya kazi. Picha hii inawakilisha mazingira ya kisasa ya kujifunza au kufanya kazi kwa kutumia teknolojia.

Huu ni mchoro unao onyesha dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya mbali. Kuna skrini kubwa ya kompyuta katikati ikuwa na vicheza video ikionyesha maudhui ya elimu, kushoto mwanaume amekaa juu ya rundo la vitabu akitumia kompyuta ndogo akionyesha jukumu la mwalimu au mwezeshaji, kulia mwanamke ame keti kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo ikionyesha mwanafunzi au mshiriki.

Huyu ni msichana akiwa kwenye meza akiandika kwenye daftari, huku akifuatilia somo kupitia kwenye komputa mpakato. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha na kutumia ubao. Hii ni hali ya masomo ya mtandaoni, ambapo mwanafunzi anashiriki darasa kwa njia ya video. Pembeni Kuna daftari na kalamu ikiashiria mazingira ya kujifunza.

Hawa ni wanaume wawili wakihusika katika mazungumzo ya kazi au kujifunza. Mmoja amevaa fulana ya rangi nyeupe na anatumia kompyuta mpakato huku akielezea kitu kwenye skrini. Mwingine amevaa sweta ya rangi ya giza na ana kalamu mkononi akiandika kwenye daftari. Kuna kikombe kikubwa mezani kinachoashiria anaweza kuwa aki, anakunywa chai au kahawa. Wote wanaonekana kuwa makini na wanashirikiana kwa karibu, huenda wanajadili mradi, kazi ya shule au hata biashara.

Pichani ni mwanamke aliyeketi kwenye treni ya kisasa huku akifanya kazi kwa kutumia kompyuta kibao ama tablet na kalamu. Ameketi karibu na dirisha ambalo linapitisha mwangaza na kuonyesha mandhari yenye miti na milima. Kwa umbali ameweka mkoba wake wa mgongoni kando yake huku meza anayotumia kuandikia ikiwa imezungukwa na viti vinne.

Hii ni dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Katikati kuna kompyuta kubwa ua mkononi yenye maneno e-learning yaliyoandikwa kwa herufi kubwa. Watu kadhaa wamechorwa wakiwa wameketi wamesimama karibu na kompyuta hiyo, baadhi yao wakitumia kompyuta zao ndogo za mkononi au simu kuashiria kushiriki katika masomo ya mtandaoni. Baadhi ya watu wamekaa juu ya skrini ya laptop , wengine wamekaa kwenye kibodi. Nyuma kuna michoro mbalimbali ya haisabati na grafu ikionyesha dhana ya kujifunza au data.

Huyu ni mtu akiwa anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato katika mazingira yenye mwanga hafifu labda ya jioni au usiku. Juu ya kompyuta iyo ndogo kuna ikoni mbalimbali za kidijitali zinazo elea zinazo wakilisha dhana mbalimbali kama vile data, ripoti, elimu, utafiti na mawasiliano. Hii ina ashiria matumizi ya teknolojia kwa ajili ya kujifunza mtandaoni, usimamizi wa habari, biashara au kazi za kitaaluma. Mikono ya mtu huyo inaonekana ikitumia kibodi cha kompyuta.

Hii ni kofia ya kuhitimu ikiwa imetua juu ya kompyuta mpakato lililofunguliwa. Kando ya kompyuta kuna rundo la vitabu vyenye rangi mbalimbali. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya buluu isiyokolea. Hali hii inaweza kuwakilisha elimu ya mtandaoni, masomo ya chuo kikuu au kuhitimu.

Huyu, ni mtu akiwa anafanya kazi, au kusoma. Anaandika kwenye daftari, huku akiangalia kompyuta mpakato. Anaonekana kutumia mkono mmoja kuandika, na mwingine kuguza kipanya cha kuguza, cha kompyuta mpakato. Hii ni picha ya mazingira ya kujifunza, au kufanya kazi kwa kutumia teknolojia. Ikiashiria umakini, utulivu, na matumizi ya vifaa vya kisasa, katika elimu au kazi.

Hili ni basi la shule lenye rangi ya njano limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Basi hili lina muundo wa kisasa na linaonekana jipya. Mbele ya basi kuna maandishi school bus yaliyoandikwa wazi. Kuna namba ya usajili ya KDL 389P inayoonekana chini ya kioo cha mbele. Nyuma kuna magari mengine yameegeshwa na majengo machache yanaonekana mbali. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya gorofa vilivyo tengenezwa kwa mbao kila kitanda kina godoro ya kahawia lililofunikwa kwa plastiki kuashiria kuwa ni vipya au kuwa vimeifadhiwa, juu ya vitanda vya gorofa kuna vifurudhi mbalimvali baadhi vikiwa na rangi nyekundu na bluu, ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na karatasi ya ukuta yenye miraba ya kijani na manjano.

Hiki ni chumba chenye kuta za rangi ya zambarau kilicho na vitanda viwili vya ghorofa vya mbao. Kila kitanda cha ghorofa kina magodoro mawili, moja juu na moja chini, yaliyofunikwa na shuka nyeupe. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao. Chumba hiki kinaonekana kuwa cha kulala labda katika bweni, hosteli au nyumba yenye nafasi ndogo.

Huu ni uwanja wa mpira wa kikapu wa nje. Kuna mlingoti mmoja wa mpira wa kikapu wenye bao mweupe, na kikapu. Uwanja unaonekana kuwa zege, au lami. Nyuma uwanja, kuna miti na mijengo kadhaa, yana paza rangi ya udongo, au matofali, ambayo yanaweza kuwa shule, chuo kikuu au kituo cha jamii. Uwanja unaonekana kuwa tupu, bila wachezaji. Hali ya hewa inaonekana kuwa, jua.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili labda chumba cha mabweni au chumba cha wageni. Kila kitanda kina mto wenye michoro ya nyota. Kati ya vitanda hivyo, kuna nafasi iliyopangwa vizuri ikiwa na meza ndogo ya kusomea na viti viwili, moja kwa kila upande. Kila nafasi ya kulala pia ina kabati nyeupe za kuhifadhia nguo au vitu vingine. Kuna madirisha mawili, moja kwa kila upande, yanayoingiza mwanga wa asili na kuonyesha miti nje.

Jengo la kisasa lililojengwa kwa mawe na matofali linaonekana kuwa taasisi ya elimu au chuo. Mazingira ni safi na yenye mandhari ya kijani, miti mingi na bustani lilotunzwa vizuri. Kuna handrail za chuma pia zinazotokea kwenye jengo hilo na barabara ya udongo inaonekana pia.

Hii ni maktaba ya kuhamahama iliyo ndani ya gari. Kuna rafu zilizojaa vitabu pande zote mbili za gari na watu wachache wakiwa ndani wakichagua kusoma vitabu. Hii ni njia ubunifu ya kusabaza elimu na kuhamasisha usomaji hasa katika maeneo yasiyo na maktaba za kudumu.

Hili ni darasa tupu lenye madawati ya wanafunzi yaliyopangwa kwa mpangilio. kila dawati lina kiti chake na ukuta wa nyuma unaonekana wazi bila matandiko. Inaonekana kuwa ni mazingira ya kujifunzia yaliyo tayari kwa wanafunzi labda kabla ya somo kuanza.

Hili ni darasa la kisasa ambalo ni tupu. Lenye madawati na viti vilipangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna dirisha kubwa zinazoruhusu mwanga wa kutosha kuingia na mbele kuna dawati la mwalimu pamoja na ubao mweupe kwa ajili ya kufundishia. Mazingira ya darasa ni safi na tulivu. Yakionyesha kuwa ni sehemu nzuri ya kujifunzia.

Wanafunzi wanacheza mpira wa miguu uwanjani. Hali ya hewa ikiwa nzuri na mazingira kuu ya kijani. Wanafunzi wamevalia mavazi yasiyo rasmi. Pia, uwanja wa shule au sehemu ya wazi imezungukwa na miti, huwa na kuna jengo la shule upande mmoja. Mchezo huu unaonekana kuwa wanaburudani, au mazoezi ya michezo, badala ya mashindano ya kitaaluma.

Hii ni sehemu ya chumba cha kulala ikilenga matandiko ya kitanda. Kuna mito miwili yenye mistari ya kahawia na mieupe ambayo haijakolea iliyowekwa juu shuka nyeupe. Nyuma ya mito kuna ubao wa kitanda wa mbao na taa ndogo ya ukutani. Upande wa kushoto mwanga mkali unaingia kupitia dirisha au chanzo kingine cha mwanga. Mandhari inaashiria chumba cha hoteli au chumba cha kulala kilichopangwa vizuri na chenye mandhari tulivu.

Hapa ni mtaa wa nyumba za kupanga au ploti, unaoonyesha mazingira ya mjini. Nyumba zimejengwa kwa karibu karibu na kuna uwanja uliowachwa katikati wa pamoja. Kuna ndoo za plastiki zilizowachwa nje zinazotumika katika kazi za kila siku kama vile: kufulia au kuoshea vyombo. Hili linaonyesha kuwa mtaa huu ni wa watu wa kipato cha chini au cha katikati.

Huu ni msichana aliyevaa blausi nyeupe na suruali nyeusi akiwa maktabani. Amesimama kando ya ngazi ndogo huku akisoma kitabu. Amezungukwa na rafu zilizojaa vitabu vingi vya rangi tofauti na anaonekana kuwa makini katika kile anachokisoma. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunza au kufanya utafiti.

Hili ni jengo kubwa lenye usanifu wa kisasa likiwa na nguzo nyingi likionyesha kuwa linaweza kuwa jengo la kihistoria au la umma. Mbele ya jengo kuna bustani iliyopangwa vizuri yenye nyasi iliyokatwa vizuri na vichaka vinavyopunguza vizuri. Kuna njia yenye unyevu labda kutokana na mvua hivi karibuni inayoongoza kuelekea kwenye jengo hilo. Kwa mbali mnara mdogo unaonekana juu ya jengo.

Hili ni chumba cha kulala kilichopangwa kwa urahisi. Kuna kitanda Chenye foronya ya buluu na nyeupe yenye miraba na mto mweupe. Kuta zimepakwa rangi mbili sehemu ya juu ni nyeupe, na sehemu ya chini ina rangi ya chungwa iliyokolea. Kuna mlango wa buluu upande wa kushoto wa chumba na sakafu inaonekana kuwa na rangi ya kijivu au kahawia iliyopauka. Chumba kinaonekana kuwa na samani chache jambo linaloweza kuashiria kuwa ni chumba cha wageni malazi ya bei nafuu au chumba cha mwanafunzi.

Hii ni wodi ya hospitali yenye vitanda vitatu vya wagonjwa. Kila kitanda kimefunikwa masuka ya rangi ya waridi na mito mieupe, kati ya vitanga kuna pazia za bluu zinazoweza kufungwa ilikutoa nafuu kwa wagonjwa. Dirisha kubwa upande wa kulia linatoa mwanga wa kutosha ndani ya chumba, na mazingira yanaonekana kuwa safi na tulivu. Hii ni sehemu ya huduma ya afya inayotoa malazi kwa wagonjwa wanaohitaji uangalizi wa karibu.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa mguu, wakiwa uwanjani wakishindania mpira. Mchezaji mmoja ameva jezi ya rangi ya machungwa na mwingine ya njano na bluu. Wachezaji hao wako katikati ya mchezo, na kuna watazamaji wanaoangalia mchezo huo kwa nyuma. Inadhihirisha michezo ya kijamii au mashindano ya mpira wa miguu katika mazingira ya wazi.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Kitanda kimoja ni cha watu wawili au labda mmoja na kitanda kingine ni cha ghorofa. Vitanda vyote vina fremu za chuma na mbao. Dirisha lenye pazia lipo upande moja wa chumba ikiruhusu mwanga wa asili kuingia. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na safi na kinafaa kwa malazi ya familia au kundi la watu wachache.

Hawa ni wanafunzi wakiwa darasani wakitazama mawasilisho kwenye skrini kubwa ya televisheni mbele ya darasa. Wamekaa kwenye viti vya plastiki vya buluu, wakimwelekea mwalimu aliyesimama karibu na mabao meupe. Hii inaonyesha mazingira ya kisasa ya kujifunzia ambapo teknolojia inatumika kufundishia.

Hii ni maktaba ya kusafiri ambayo imeekwa kwenye gari au basi lililobadilishwa. Kuna raki ambazo zimejazwa vitabu tofauti tofauti katika pande zote mbili. Pia kuna watu wachache wanaosoma au kuchagua vitabu hizo. Hii inaonyesha njia ya kusafirisha na kufikisha maktaba katika sehemu ambazo hazina maktaba.

Haya ni maabara kubwa na safi yenye meza ndefu za kazi zenye sehemu za kuzama maji na bomba za maji. Meza hizo zinaonekana kuwa za mbao ngumu na zimeambatana na kabati zenye rangi ya kijivu chini. Kuna vifaa vya maabara kama vile stenzi za majaribio na glasi mbalimbali zikiwa zimewekwa juu ya meza. Dirisha kubwa zinaonekana kando zikiruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Maabara hii inaonekana kuwa tayari kwa shughuli za kisayansi au masomo.

Hiki ni chumba cha ndani cha nyumba kikiwa tupu bila samani. Kinadhari jeupe, sakafu ya vigae, safi na yenye kung'aa, dirisha la kiyoo linaloleta mwanga wa asili, na kabati la nguo lililojengwa ukutani. Mlango ambao unaonekana upande wa umoja wa chumba. Mandhari ni safi na ya kisasa. Ikiashiria chumba cha kulala au ofisi ya nyumbani.

Hii ni sehemu ya nje ya jengo ikiwezekana kuwa shule au hosteli. Kuna barabara ndefu nyembamba yenye sakafu ya kahawia inayoelekea kwenye jengo jeupe yenye ngazi na viunzi vya rangi ya buluu. Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu mweupe. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea ikipendekeza eneo hili linaweza kuwa limezungukwa na mandhari ya asili.

Hili ni jengo la makaazi au hosteli linaloonekana kuwa chuo kikuu au shule jina Mboya hall linaonekana wazi juu ya lango kuu na chini yake kuna Hall 9 .Jengo hilo linakuta za matofali meusi na madirisha mengi huku baadhi ya kuta zikiwa zimepakwa rangi ya blue iliyokolea. Mtu mmoja anaonekana akitembea akielekea ndani ya jengo hilo na kuna milango mingi ya glasi kwenye lango kuu.

Hili ni kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wamekaa ndani ya ukumbi mkubwa. Wengi wanaonekana wamevaa sare za shule baadhi yao yakiwa na rangi ya kahawia na rangi nyeupe. Ukumbi una viti vilivyopangwa kwa ngazi na sehemu ya juu inaonekana kuwa na kuta tupu. Wanafunzi wote wanaonekana kuwa makini na kutazama mbele labda wakisikiliza mhadhiri.

Hii ni sehemu ya maktaba kuna watu wachache wameketi mezani wakisoma au kufanya kazi huku wakizingatia kanuni za afya kama kuvaa barakoa. Maktaba hii ina rafu nyingi zilizojaa vitabu na ina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha. Eneo linaonekana safi na tulivu linafaa kwa masomo.

Hiki ni chumba cha kulala ambacho kinaonekana kuwa sehemu ya nyumba ya kawaida au sehemu ya malazi ya wageni, vipengele vinaviashiria hili ni pamoja na kitanda kikubwa chenye mashuka mapya yaliyopangwa vizuri, dirisha kubwa lenye pazia jeupe, lenye mapambo ya buluu, sakafu ya vigae yenye muundo wa kawaida unaopatikana kwenye nyumba mingi na mwonekano safi na mpangilio wa kawaida, unaoashiria ni sehemu ya kupumzika ya mtu mmoja au wawili.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili, kila kimoja kikiwa na mto mweupe na shuka yenye michoro. Vitanda vimepangwa kuelekea sehemu tofauti ya chumba, kuta zimepakwa rangi nyepesi, na sakafu inaonekana kuwa na mbao, au vigae vyenye muundo. Chumba kinaonekana kuwa safi na rahisi, labda chumba cha wageni, au hosteli.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili kimoja kikiwa cha kawaida na kingine cha ghorofa. Kila kitanda kina godoro lenye muundo wa kijeshi. Chumba kinaonekana kuwa na kuta zisizo na rangi nyingi na kuna dirisha ndogo upande wa kushoto lilo na pazia la giza lenye muundo unaofanana. Nje ya drisha kuna miti ikionyesha kuwa chumba Kiko karibu na mazingira asili.

Hili ni darasa la awali ama pre-school .Vipengele vinavyoashiria hili ni pamoja na meza ndogo za rangi tofauti ikiwemo njano, nyekundu na kijani zilizoundwa kwa ajili ya watoto wadogo. Viti vya plastiki vya rangi mbalimbali vyote vikiwa ni vya saizi ndogo, madarasa yenye michoro na mabango ya kielimu ukutani. Hii ni mazingira yanayofaa kwa watoto wenye umri mdogo kwa ajili ya kujifunza kupitia michezo, kuandika, kusoma na shughuli za ubunifu.

Hili ni darasa au chumba cha shule ambacho kinaonekana kuwa cha watoto wadogo, watoto kadhaa wamelala wameegemea juu ya meza zao wengine wakiwa wamevaa nguo za rangi ya waridi ,kuna mtu mmoja mzima ambaye anaonekana kuwa mwanaume amesimama katikati ya chumba na amevalia mavazi meusi na kofia nyeusi ,kuta za chumba zimefunikwa na karatasi na bati za rangi ya buluu na mabango ya kufundishia yenye maandishi hii inaweza kuwa darasa la shule ya chekechea au kituo cha kulelea watoto.

Hili ni darasa tupu la shule lenye madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa safu, kuta za darasa zimepakwa rangi ya manjano iliyokoza, mbele ya darasa kuna ubao mweusi uliowekwa ukutani dari ya darasa linaonekana kuwa na mawe na mabati ikipendekeza ujenzi rahisi, madirisha kadhaa yaliyo wazi yanaonekana kando ukuta yakiruhusu mwanga wa asili kuingia hakuna mwanafunzi au walimu ndani ya darasa hili.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa katika darasa la kompyuta. Wameketi kwenye viti vyeupe vya plastiki kila mmoja akiwa mbele ya kompyuta mezani. Inadhihirisha mazingira ya kujifunza teknolojia na maarifa ya kompyuta katika shule.

Hiki ni chumba kidogo cha kulala chenye mpangilio rahisi na wa kisasa. Ndani ya chumba kuna kitanda upande wa kulia kilichofunikwa na shuka lenye michoro. Dawati jeupe lenye taa ya kusomea na rangi ya buluu na dirisha kubwa linaloleta mwanga wa kutosha kutoka nje. Chumba kiko katika hali ya usafi na utulivu kikionekana kufaa kwa mwanafunzi au mtu mmoja anayeishi pekee yake.

Hili ni kundi la wanawake watano wakiwa wamesimama mbele ya bango kubwa lenye maneno explore the diverse music culture food art of thika road christian high school culture day . Wanawake wote wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi na michoro tofauti zikionyesha utamaduni wa kiafrika. Wanaonekana kuwa na furaha na wametabasamu wakionyesha roho ya sherehe ya siku ya utamaduni.

Hawa ni wanawake wawili wakiangalia kompyuta. Mwanamke mmoja mwenye nywele ya blonde na shati la waridi , anaelekeza kitu kwenye screen na anaonekana kumelekeza mwanamke mwengine, Mwanamke wa pili, ambaye anaonekana kuwa na ulemavu flani na amevaa miwani, anaonekana kushiriki kikamilifu na anajifunza. Wako katika mazingira ya ofisi ambayo yanaweza kuashiria mafunzo au usaidizi mahali pa kazi.

Hawa ni wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye meza wakiangalia vitabu na karatasi. Mwanamke mmoja anayeweza kuwa mwalimu au msaidizi amevaa koti jeupe la mahabara na anamwelekeza mwanamke mwingine jambo fulani. Mwanamke mwingine amabaye anaulemavu fulani anaonekana akijishugulisha na kujifunza huku akishika kalamu kuwangalia daftari lake inaonekana kama hali ya masomo au usaidizi wa kibinafsi.

Huyu ni msichana mdogo na amevaa chombo cha kuskia masikioni na amekaa kwenye dawati akionekana anaskiza kwa makini. Karibu naye , mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu wa mataalamu, ameinama akiongea naye. Kuna mikrofoni mbili mezani zikionyesha kuwa anaweza kuwa anatumia vifaa vya kusikiliza au kurekodi sauti labda kwa ajili ya vipimo vya kuskia au masomo ya lugha.

Hawa ni watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakifurahi na kutabasamu. Mwanaume anaonekana kuwa na ulemavu fulani. Wote wawili wanaonekana kushirikiana labda katika shuguli za kujifunza au kitu fulani, kwani kuna vitabu mezani. Wanaganisha mikono yao ishara ya furaha, ushindi, au kushirikiana. Mazingira yanaonekana kuwa nyumbani au mahali pa starehe.

Hili ni kundi la watu waliokaa katika duara, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi ya bluu zinazofanana wakishiriki katika kikao au semina. Mbele yao mwanaume mmoja mwenye ndevu na amevaa fulana ya bluu anasimama karibu na ubao mweupe na anaelekeza kwa kalamu akitoa maelezo. Kuna maneno yameandikwa kwenye ubao huo, Karibu na mwanaume huyo mwanamke mwingine amesimama akitabasamu na mwanamke mwingine amekaa kwenye kiti cha magurudumu akiangalia mhadhiri.

Huyu ni mtoto mdogo aliyeketi darasani kwenye meza ya mviringo akiwa amefunika maskio kwa mikono yake. Anaonekana kuwa na usumbufu au kuhisi kelele nyingi. Karibu naye kuna vifaa vya kuchorea na picha aliyochora. Nyuma yake watoto wengine wapo kwenye shughuli mbalimbali darasani. Hii inaweza kuonyesha mazingira ya shule ya awali au chekechea.

Huyu ni msichana mdogo akiwa darasani akijifunza kwa kutumia lugha ya alama huku akiwa amevaa barakoa mwalimu wake pia anatumia lugha ya alama kumfundisha, mazingira inaonyesha usalama wa kiafya na ujumuishaji wa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia mezani kuna kitabu na penseli ilioekelewa juu ya daftari hilo.

Huyu ni msichana mdogo akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu, ndani ya maktaba. Amevaa fulana yenye mistari ya rangi nyeusi na nyeupe na suruali yenye madoa meupe juu ya rangi ya kijivu. Anatabasamu usoni na ameshika kitabu mkononi karibu na rafu ya vitabu. Kuta za maktaba zinaonekana zikiwa na matofali ya rangi ya kahawia. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na rafiki kwa watoto.

Huyu ni mtoto aliye darasani ambaye amevaa kifaa cha kusaidia kusikia sikioni. Mtoto huyo ameangalia mbele ambapo kuna mwalimu anayefundisha. Kifaa hicho ni muhimu kwa kusaidia watu wenye ulemavu wa kusikia kwa kuongeza sauti na kurahisisha mawasiliano. Hili linaonyesha ujumuisho wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia katika mazingira ya kielimu.

Huyu ni mwanaume na mwanamke wakiwa wamekaa mezani. Mwanaume ambaye anaonekana kua na kifaa cha kusaidia kusikia sikioni, anaonekana huku akitumia ishara za mikono, akielekeza juu kwa kidole chake. Mwanamke anamsikiliza kwa makini, na kompyuta ndogo inaonekana wazi mbele yao, kuashiria mazungumzo au mafunzo yanayoendelea.

Hawa, ni watoto wawili waliovaa vichwa vya sauti, ama vifaa vya kusikilizia, wakitumia kompyuta katika chumba cha mafunzo. Wanaonekana kuwa ni wanafunzi wa shule, wakiwa kwenye mazingira ya kujifunza, kwa kutumia teknolojia ya kompyuta. Hii ni dalili ya matumizi ya mtandao, katika elimu, hasaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, kwa kuwa mmoja wao anafimbo nyeupe, ya ishara ya kuwa, ana changamoto ya kuona.

Hawa ni watu wawili wakizungumza kwa kutumia lugha ya alama. Mwanamume na mwanamke wanaonekana wakifurahia mawasiliano yao huku wakitumia mikono kueleza maneno au mawazo. Hii ni njia muhimu ya mawasiliano hasa kwa watu wenye matatizo ya kuskia au kuongea.

Huyu ni mwanamke na kijana akiwa amekaa kwenye meza, mwanamke anatabasamu na anaonekana akimfundisha kijana huyo kwa kutumia kitabu kijana huyo amekaa kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana kumtazama mwanamke huyu. Mezani, kuna vitu vingine vya kuchezea au vifaa vya kujifunzia kama vile rundo la pete za rangi na maumbo mbalimbali ,mazingira yanaonekana kuwa chumba labda cha matibabu ,elimu maalum au nyumbani ikionyesha muigiliano wa chanya na kuelimisha.

Hawa ni watu wanne wameketi kwenye meza labda ndani ya chumba cha mahakama au darasa kutokana na viti vilivyo nyuma yao. Wawili kati yao wanaonekana kutumia lugha ya ishara kuwasiliana huku mwanamke mmoja katikati akifanya ishara kwa mikono yake na mwingine upande wa kulia akionekana kujibu na ishara pia. Mwanaume upande wa kushoto ame angalia mwanamke wa kati na kichwa cha mtu wa nne kinaonekana kwa nyuma upande wa kulia. Kwenye meza kuna kompyuta ndogo, vitabu na daftari.

Mwanafunzi mmoja aliyevaa barakoa na kifaa cha kusaidia kusikia sikioni, ameinua mkono kujibu swali au kutoa maoni. Mwanafunzi huyo amekaa kwenye kiti na ana daftari wazi mbele yake. Mbele ya darasa mwalimu ambaye pia amevaa barakoa anaonekana akisimama karibu na ubao mweupe. Darasa lina kuta za rangi ya chungwa na lina mwanga wa asili unaoingia kupitia dirisha. Mazingira yanaashiria kuwa mwanafunzi amevalia maski kama tahadhari ya kiafya.

Huyu ni msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu. Ameketi kwenye kiti cha manjano kwenye meza, ameshika ubao wa bluu wenye herufi kubwa za rangi mbali mbali za alfabeti, akionyesha tabasamu na kuangalia moja kwa moja kwenye Kamera. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasani au chumba cha kuchezea, huku mwanga ukitoka upande wa kushoto. Picha inatoa hisia ya furaha na ujifunzaji ikionesha msichana akishiriki katika shughuli ya kielimu.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye nywele nyeusi akitabasamu na kuangalia upande wa kulia. Amevalia shati nyekundu na anaonekana kutumia kifaa cha kumsaidia kutembea ambacho kinaonekana kuwa na sehemu ya buluu na mikanda inayomsaidia mwilini. Ana vifaa vyeusi na vyeupe kwenye mkono wake. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa eneo la nje lenye nyasi ya kijani kibichi na majengo yasiyoeleweka.

Huyu ni mwanamke ambaye ana onekana kuwa mwalimu au msaidizi akitabasamu na kumsaidia mtoto wa kiume aliye keti kwenye kiti cha magurudumu. Mtoto anatabasamu usoni huku aki angalia kando, kuna karatasi tupu mbele yake kuashiria kuwa labda anajianda kuchora au kuandika . Mwanamke amevaa koti jeupe na hali ina ashiria mazingira ya kuelimisha au kutoa msaada kwa mtoto mwenye mahitaji maalum.

Hawa ni wasichana watatu wadogo wakikumbatiana na kutabasamu. Msichana wa kushoto anaonekana kuwa na asili ya kiafrika wa katikati ana nywele za blonde yaani anadhihirisha ulemavu fulani na wa kulia anaonekana kuwa na asili ya asia . Wote wanaonekana kuwa na furaha na wamevalia nguo za kawaida labda wakiwa darasani au kwenye shughuli za watoto. Hali hii inatoa ujumbe wa urafiki na umoja.

Kijana aliyevaa shati ya rangi ya chungwa anatumia alama ya ishara kumwelezea mwanamke aliyeketi kando yake ambaye amevaa blauzi ya rangi ya kijani yenye michoro meupe. Mezani ni kompyuta na wanaonekana wakiwa kwenye chumba chenye mwangaza mzuri na miti ya ndani.

Hawa ni wanaume wawili, wote wakiwa wamevalia nguo za kazi za bluu labda katika mazingira ya karakana. Mwanaume mmoja, mwenye ndevu ameketi na anaangalia kifaa cha kielektroniki kama vile komputa kibao akionekana kujifunza au kufanya kazi fulani. Mwanaume mwingine mwenye umri mkubwa zaidi, amesimama karibu naye na anaonekana kumsaidia au kumwelekeza Labda akimfundisha. Kwa nyuma, kuna mwanaume mwingine anaefanya kazi akionyesha kuwa hili ni eneo la kazi lenye shughuli.

Hapa mwalimu anamsaidia mtoto mwenye ulemavu wa kimwili darasani. Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku mwalimu akiwa karibu naye akimwelekeza kwa upole na makini juu ya kazi ya darasani. Hii inaonyesha ujumishaji wa mtoto mwenye mahitaji maalum katika elimu na pia huruma, msaada na kujali kutoka kwa walimu.

Huyu ni msichana mdogo anayetabasamu, ambaye mikono yake imepakwa rangi za kijani na manjano akishikilia brashi ya kupaka rangi mkononi mwake. Amevaa miwani na anaonekana kuwa na furaha na ameridhika na kazi yake ya sanaa. Anaonekana kuwa na sifa za kimaumbile ambazo zinaweza kuashiria ulemavu fulani. Mandhari inaonekana kuwa ya ndani labda darasani au nyumbani ambapo anaonekana kujishughulisha na shughuli ya uchoraji au sanaa.

Huyu huyu ni mwanamke ambaye anaweza kuwa mtaalamu au mwalimu akiwa ameketi kwenye kiti akimwangalia mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti kidogo mbele yake ,mwanamke huyu ana nywele nyekundu miwani na anatabasamu usoni akionekana kumsikiliza kwa makini mvulana ,mvulana huyo anaonekana akizungumza au ukitumia ishara kwa mikono yake labda akijieleza mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya kujifundishia.

Watu wawili wanajadiliana kwa ukaribu kwenye mazingira ya ndani ya ofisi, au nyumbani. Mwanaume kijana aliyevaa fulana ya manjano anaonekana akiongea au kueleza jambo, kwa kutumia ishara ya mkono. Mwanamke aliyevaa blausi ya kijani yenye michoro meupe, anamwangalia kijana huyo na pia anaonekana kushiriki kwenye mazungumzo. Kompyuta mpakato na daftari vipo mezani, likiashiria mazingira ya kazi, masomo, au kikao cha mawasiliano.

Pichani ni msichana mdogo mwenye tabasamu anayetumia lugha ya ishara kuwasiliana na mtu mzima, aliyeketi kando yake, huku mtu huyu akitumia pia lugha ya ishara kuwasiliana na msichana huyu. Wako kwenye mazingira ya ndani na wamekaa kwenye kochi la kifahari. Hili linadhirihisha mazungumzo ya tabasamu na kuelewana kati yao.

Huyu ni mwalimu na mtoto wakitumia ishara za mkono kujifunza inaonekana kua ni darasani kwani kuna mabango ya nambari ukutani mwali anafundisha kwa kutumia lugha ya alama hoja ya kuhesabu kwa mikono akimwelekeza mtoto kwa upole na tabasamu hii inaashiria mazingira chanya ya ujifunzaji na uhusiano mzuri kati ya mwalimu na mwanafunzi.

Huyu ni mwanamke akimsaidia mtoto mdogo kuvaa kifaa cha kuskia sikioni, mtoto huyu anaye onekana kuwa msichana amevaa blausi ya kijani na anaonekana kutazama mbele. Watu wako kwenye meza na kuna vitabu na vifaa vya kuandikia mezani ikionyesha labda wanajifunza kufanya kazi za shule inaonekana kama ni hali ya utunzaji na msaada.

Huyu ni mwanafunzi mchanga wa kiume labda akiwa katika shule ya msingi amevaa sare ya shule ambayo ni sweta ya buluu na shati jeupe ame keti kwenye dawati darasani ana onekana akitaka kujibu swali kutoa maoni kwani ame inua mkono wake juu huku akitabasamu na kuangalia kando . Mbele yake kuna vitabu vya kuchorea na penseli za rangi , kando yake mwanafunzi mwingine pia ame inua mkono na mchoro wa dunia unaonekana nyuma. Hili lina ashiria mazingira ya kujifunza darasani.

Hawa ni watoto wawili wa kiume wakiwa darasani au kwenye chumba cha kusomea. Wote wamevalia sare za shule za rangi ya bluu. Mmoja wao ambaye anaonekana kuwa mkubwa zaidi, ameketi kwenye meza ambayo iliyochakana iliyopakwa rangi ya bluu, na ameinua mkono wake. Mtoto mwingine, mdogo zaidi, ameketi karibu naye, na anaonekana akimwangalia yule mkubwa, huku akishika kichwa chake. Labda akifikiria au akifuatilia kile kinachoendelea. Kuna kitabu wazi, chenye picha na maandishi, kinachoashiria kuwa haya ni mazingira ya shule.

Hawa ni wanawake wawili mmoja akiwa kijana na mwingine mtu mzima, wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke mzima ambaye anaonekana kama mwalimu ama mzazi, anacheza na anaelekeza kwa ishara za mikono, huku msichana akimwangalia na kujaribu kufuata ishara hizo. Wote wawili wanaonekana kufurahia mwingiliano huu. Mandhari ni ya ndani, labda sebuleni au darasani, ikionyesha mazingira ya kujifunza au mawasiliano.

Huyu ni mtoto wa kike mwenye ulemavu akiwa na mwalimu au mlezi wake wakifanya kazi ya kujifunza pamoja mezani. Wote wanaonekana wakiwa na furaha, wakitabasamu na kuonyesha hali ya mshikamano na upendo. Hii ni picha inawakilisha mazingira ya kujifunza kwa furaha, na ujumuishaji wa watoto wenye mahitaji maalum katika elimu.

Hawa ni watoto wawili wenye vifaa vya kusaidia kuskia sikioni wakiwa darasani wakijifunza pamoja na mwalimu wao. Mwalimu huyu amevaa kifaa cha microphone na anashiriki kutumia alama ya ishara kwa tabasamu. Hili linaonyesha ujumuisho wa watoto wenye ulemavu katika masomo.